Wafanyakazi wamevalia mavazi maalumu ya ulinzi na kofia ngumu za bluu. Wanafanya kazi katika kiwanda cha madawa ya wanyama. Wanatumia mashine kwa uangalifu mkubwa sana.

Hii ni dawa ya mifugo. Dawa hii ni yakuondoa vimelea vya nje kwa wanyama kama ng'ombe. Inakuja kwenye chupa ya milimita hamsini na inauzwa na kampuni ya "FLUMITAS". Kuna picha ya ng'ombe na maandishi mengine kwa lugha ya kihindi.

Vifungashio viwili vya mbolea kutoka duka la pembejeo za kilimo na mifugo na dawa za wanyama zimesimama hapa, kila pakiti na lebo inaonyesha habari muhimu. Pakiti kubwa imeandikwa topu dresingi fetilaiza na ile ndogo imeandikwa plantini fetilaiza, mbolea hizi ni muhimu sana.

Dawa hizi zinapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Ni muhimu sana katika mashamba ya wakulima, na zinawasaidia wakulima kupata mazao bora. Zimeandikwa maandishi mengi pamoja na "Biofix".

Hii ni boari ya pembejeo za kilimo na mifugo ina bidhaa nyingi. Mashine ya "Fulklift" inainua mfuko mkubwa wa dawa za wanyama, ikiwa imebeba mzigo mkubwa wa bidhaa hizo.

Chupa hii ina rangi nyekundu na njano, ni dawa ambayo inayopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Bidhaa kama hizi ni kwa ajili ya kutibu wanyama na magonjwa mbalimbali, na zinauzwa kwa ajili ya kilimo cha wanyama.

Bidhaa ambayo inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za wanyama, ina nembo ya Bozon. Dawa hii inamaanisha ni kwa ajili ya wanyama, chini ya katoni kuna picha ya ng'ombe na kondoo. Hivi ni kwa ajili ya matumizi ya wanyama hawa.

Bidhaa hizi zinapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za wanyama. Bidhaa hii ni dawa ya monyoo ya mbwa iliyoandilkwa "slai warming". Dawa hii inajumuhisha viambato "plazikuanteri" pia na "ferbinter" ambazo zimetengenezwa kwaajili ya wanyam .

Watu watatu wanatabasamu, wakiwa wamesimama na mifuko mikubwa ya bidhaa za kilimo. Hizi ni bidhaa zinazouzwa katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo kwa ajili ya wakulima, mwanamke mmoja amekaa chini akishikilia chombo.

Hizi ni dawa ambazo zinapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo, dawa hizi zina maandishi. Hapa kuna kichupa kidogo pamoja na boksi lake. Kwenye boksi kuna picha za ng'ombe ambapo ni dawa kwa ajili ya kutibu wanyama.

Hii ni Rafu iliyojazwa na dawa za kilimo na dawa za wanyama, kuna dawa nyingi za kuua wadudu na magugu zimewekwa kwenye chupa za aina mbalimbali, zimepangwa kwa utaratibu na zina majina yake, bidhaa hizo zimetengenezwa kwa ajili ya kulinda mazao na wanyama dhidi ya magonjwa na wadudu.

Dawa hizi zenye maandishi mengi ikiwemo (Aglofeed plus) ni dawa nzuri sana kwa ajili ya kilimo inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo ni muhimu sana katika kuimarisha afya ya shamba na mimea.

Hiki ni kibanda cha maonesho ya biashara ya pembejeo za kilimo na mifugo, ambapo kampuni inayoitwa Osho inatangaza bidhaa zake. Bidhaa mbalimbali za kilimo na afya ya wanyama zimepagwa vizuri kwenye rafu.

Hii ni boksi la dawa ya wanyama, ikiwa na picha ya mbwa mdogo. Dawa hii inapatikana katika maduka ya kilimo na mifugo. Ni muhimu kwa afya ya wanyama. Ni dawa muhimu sana kwa ajili ya kutibu wayama walio na uzito fulani.

Rafu zenye dawa za mifugo zimejipanga. Hili ni duka la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama. Kuna bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo chupa za dawa za maji, na vidonge, na vifungashio. Zimetengenezwa kwa umakini na kwa mpangilio mzuri.

Hiki ni kidonge cha minyoo cha mimea, ni dawa inayotumiwa kutibu minyoo na inafaa kwa wanyama. Kifungashio chake kina rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na kijani na kina picha ya nyota tatu, kina maelezo kuhusu matumizi na usalama kwa ujauzito yaliyoandikwa wazi.

Hili ni duka ambalo zinapatikana pembejeo za kilimo na mifugo, duka hili linahakikisha kwamba wakulima wanapata huduma bora ili kupata mavuno na kilimo kilicho cha kisasa .

Dawa hii lenye jina la 'Natural Antibiotic' ni muhimu sana. Inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Inatumika kwa ajili ya kuwatibu mbwa na paka.

Hii ni dawa ya mifugo. Bidhaa muhimu sana inayopatikana katika duka la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama. Dawa hii hutumika kuwatibu wanyama, kama ng'ombe na mbuzi dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Bidhaa za kilimo na dawa za wanyama zimepakiwa kwenye chupa yenye rangi nyeupe. Jina la bidhaa ni "kupaside". Chupa ina alama za hatari na maelezo ya matumizi, kifuniko cha chupa ni chekundu na kina ukubwa wa lita moja. Dawa hii hutumiwa kwa ajili ya kuuwa wadudu.

Bidhaa za kilimo na mifugo zimepangwa vizuri, huku baadhi ya wateja wakiwa wamevalia barakoa kwa kujikinga. Kuna utaratibu maalum wa kuwahudumia wateja kwa utalaamu mkubwa.

Dawa hii inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na mifugo. Ina jina la "Enzaprost T", kuna maandishi mengine ikiwemo, hamsini mililita. Chupa hii na kisanduku chake ina rangi nyekundu pamoja na rangi nyeupe.

Mwanamke huyu amesimama mbele ya gunia lililojaa mahindi, akichakata mavuno, nyuma yake kuna shamba la mahindi. Mahindi yameanikwa kwenye turubai ya rangi ya bluu. Mahindi yamekauka na tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Hili ni zao la biashara.

Shamba la zao la biashara la papai. Miti mingi imepandwa kwa safu na kila mti una matunda mengi ya kijani kibichi ya mapapai. Majani makubwa na matunda yananing'inia kwa wingi. Mimea hii hupandwa kwa lengo la kuuza na kujipatia kipato. Ni zao la biashara.

Hili ni zao la biashara la parachichi, ambapo limevunwa na kuwekwa kwenye matrei yenye rangi ya njano. Zao hili limevunwa kwa wingi. Hiki ni kipindi ambacho wakulima wanafurahia juhudi zao za kulima.

Bibi huyu mkulima mweusi amevaa koti maridadi na ameshikilia chombo chenye kahawa. Ni mwenye furaha sana na mavuno yake. Shingoni kwake amevalia cheni.

Wakulima hawa wawili wako kwenye shamba la kabichi wanatumia nguvu zao zote kulima na kutunza mazao ya kabichi, majani ya kijani kibichi yameenea kote shambani. Wakulima hawa wanafanya kazi kwa bidii. Hili ni zao la biashara.

Mwanamke amesimama karibu na mmea wa kahawa, yupo shambani anafanya kazi ya kuvuna, mimea imesheheni matunda mengi mabichi na yaliyoiva, anafanya kazi hii kwa ajili ya soko ili liweze kukua vizuri.

Huyu mkulima anafurahia mavuno yake ameshikilia hoho mbili mkononi mwake, hiki ni kilimo cha mazao ya biashara, karibu naye kuna magunia mawili yaliyojaa mazao haya, mazingira ni ya shamba lenye miti na mimea mingine kwa nyuma.

Watu wawili wanachuma matunda ya kahawa kwenye mti, matunda yaliyoiva yenye rangi nyekundu yanachumwa kwa uangalifu. Haya ni mazao ya biashara na yanakusanywa kwa wingi, matunda ambayo bado hayajaiva yanaachwa kwenye mti.

Hili ni zao la biashara la nyanya limewekwa kwenye trei yenye rangi tofauti tofauti, mengine ni meusi mengine nimekundu , wafanyakazi wamekusanyika wakiwa wanapanga nyanya hizi vizuri wengine wamesimama wakikagua matrei haya yote.

Mgomba huu una ndizi mbichi nyingi, ambazo ni zao la biashara muhimu, baadhi ya ndizi zimeanza kuiva zikiwa na rangi ya manjano, huku nyingine zikiwa bado za kijani, huu ni mti mrefu unaopatikana shambani na una matawi mapana.

Huyu ni mkulima kijana, amesimama katikati ya shamba lenye mahindi yaliyokomaa. Ameshika mmea mmoja mkononi, anauangalia kwa makini, mimea hii ina majani makubwa ya kijani kibichi. Hapa ni afya njema na mazao mengi, mbali na kuwa zao la chakula, mahindi pia huweza kutumika katika bidhaa tofautitofauti, kutengenezea

Mkulima anatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani mwake, anafuatilia ukuaji wa zao la nyanya. Kilimo hiki cha biashara kina matumaini ya mavuno mengi, kwa ajili ya soko.

Miti ya mapapai imejipanga vyema ikiwa na matunda mengi yasiyoiva, haya ni mazao ya biashara ni mavuno mengi baada ya kukomaa, matunda haya yatauzwa sokoni na kuongeza kipato cha mkulima .

Wanawake kadhaa wanachambua mazao ya viazi shambani. Viazi hivi ni zao la biashara, maana yake yanalimwa kwa ajili ya biashara. Wamekaa chini wakichagua viazi, na kuvikusanya kwenye rundo kubwa wamevaa nguo za kazi na wanafanya kazi kwa bidii.

Katika zao hili la biashara, mzee huyu amesimama ameshikilia matunda. Mmea umestawi vizuri na umezaa matunda haya bora. Mzee huyu anaangalia ubora wa matunda ambayo amehakikisha mmea unayatoa kwa usahihi.

Wavunaji wawili wanatembea shambani baada ya kazi ngumu ya kuvuna mazao ya biashara ,makreti mengi yamejazwa viazi vitamu vilivyopangwa tayari kwa usafirishaji, kazi ya kuvuna ni muhimu sana kwao ili kupeleka bidhaa sokoni.

Shamba hili la mazao ya biashara, lina mapapai mengi yaliyopangwa kwa safu. Miti hii ina majani mabichi na baadhi yake ina matunda ya mapapai. Ardhi chini ya miti ni kavu na yenye mchanga.

Haya ni mavuno ya viazi, wakulima wanafanya jitihada katika shamba lao kwa bidii, wa kike na wa kiume, wengine wameinama na wengine wakichimba ardhi, kufanya mavuno yao. Hili ni zao la biashara muhimu sana katika jamii.

Mkulima mmoja anavuna mapapai ambayo ni mazao ya biashara yanayompa kipato, shamba hili la mapapai limejaa matunda, ni mavuno mazuri baada ya kuvuna atayauza sokoni .

Wafanyakazi wengi wamesimama kwenye kiwanda hiki cha kusindika mazao ya biashara, mwanaume mmoja anapakia mananasi kwenye kreti, huku wengine wakiwa wamesimama karibu na meza iliyojaa matunda. Wanawake wawili katika wanashika mananasi makubwa mawili

Mkulima anavuna ndizi kwenye shamba kubwa la migomba. Ameshika mzigo mzito wa migomba mibichi tayari kwa ajili ya kuuza. Mazao hayo ni muhimu sana kama sehemu ya mazao ya biashara.

Majani ya ndizi na mpapai yametawala katika shamba hili, mti wa mpapai unatoa matunda mengi yaliyo tayari kuvunwa. Kilimo cha mazao ya biashara kinaweza kuwapa wakulima kipato cha uhakika.

Zao la biashara la ndizi, linaendelea vyema shambani. Mwanamke amesimama karibu na mti mrefu wa ndizi, uliojaa matunda mabichi. Matawi ya kijani kibichi ya ndizi yametanda juu ya matunda. Mwanamke huyu amevaa nguo ya rangi ya samawati, nyeusi na njano.

Hii ni pilipili zao la biashara ambalo watu wanalipenda sana, pilipili hizi zimeota vizuri nyingine za kijani, nyingine nyekundu. Hili ina maana kuwa moja wapo zimeiva na nyingine bado hazijaiva, mimea imestawi vizuri sana katika udongo wenye rutuba.

Hili ni zao la biashara ambalo lina faida kubwa sana katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kuna wakulima wapo ndani wanavuna nyanya hizi, nyanya nyingine ni mbichi na nyingine zimeiva ambapo zina rangi ya kijani na nyekundu.

Hii ni bustani ya mazao ya biashara ambapo watu wanavuna matunda. Mwanamke mmoja yuko mbele akiweka matunda kwenye chombo. Anafanya kazi ya uvunaji ambayo ni muhimu sana kwa uchumi. Nyuma yake kuna wafanyakazi wengine wakifanya kazi kama yeye.

Wakulima wanapanga vitunguu shambani, huku wamejikunja chini. Mazao haya ni ya biashara, muamko wa uchumi wao. Watu wamevaa ya kawaida ya kazi, na wanahakikisha kila kitu kinaenda Sawa, kazi inaendelea kwenye hewa safi mashambani. Mavuno ya mwaka huu ni mazuri sana.

Kilimo cha mazao ya biashara kipo hapa, mmea wa kahawa umejaa matunda yaliyokomaa na mabichi, yakiashiria kuwa na mavuno yameiva, baadhi ya matunda yana rangi nyekundu na mengine yana rangi ya kijani. Mmea umeoteshwa kwenye udongo wenye unyevunyevu.

Ndani ya shamba hili kuna migomba mikubwa ambayo imezaa ndizi nyingi sana. Ndizi hizi zinafaa vizuri kwa ajili ya kupikwa na zimekomaa sana. Ni zao la biashara muhimu sana linalofanikisha maendeleo katika jamii na maisha ya kila siku.

Vijana hawa wawili moja ni wa kike mwingine ni wa kiume wamezungukwa na shamba kubwa, hiki ni kipindi cha mavuno ya biashara ya zao la mahindi, zao hili ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku na maendeleo yao ya kijamii.

Wanawake kadhaa wanashirikiana kuchambua mazao ya biashara yaliyoiva ,mazao haya yana rangi ya manjano na kijanai na yamerudikana juu ya kitambaa cheupe ,wanawake hawa wamevaa glovu za rangi ya pinki mikononi mwao wanapotenganishwa matunda yaliyoiva na yasiyoiva ,kazi hii inafanyika nje kwenye soko.

Hizi ni parachichi nyingi zilizopangwa kwenye makreti, ni kipindi cha mavuno mengi zikotayari kwa usafirishaji kwenda masokoni zimetunzwa kwa uangalifu mkubwa mazao haya ni maarufu kama mazao ya biashara yanachangia pato kubwa kwa wakulima.

Mgomba huu mkubwa ni zao la biashara ambapo ndizi zinaota. Pembeni ya mgomba huu kuna mti na pembeni yake kuna mmea mwingine ambao unakua. Mgomba huu bado hujaanza kutoa ndizi, nyuma yake kuna ukuta mkubwa.

Hili ni zao la biashara, mkulima huyu ameegesha gari lake pembeni ya mazao yake ambayo ametoka kuvuna, mazao haya yamefungwa vizuri kwa ajili ya kupakiwa kwenye gari hili, hivi ni viazi vinatumika katika mazingira maalum ambapo watu hununua na kufanyia mahitaji yao ya kila siku.

Mwanaume huyu amesimama katikati ya shamba la mananasi amevaa shati la rangi ya waridi na suruali ya kijivu, ameshikilia mananasi makubwa mawili, haya ni mazao ya biashara shamba hili ni kubwa na lenye mimea iliyopangwa vizuri.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama katika shamba la mazao, amebeba matunda ya rangi ya machungwa, yaliyopangwa vizuri kwenye chombo, anatabasamu. Hapa mavuno ni mazuri ya zao hili la biashara.

Mkulima anatumia mashine ndogo ya kulima shamba, mashine hii ni muhimu sana kwa wakulima. Kwani inasaidia kurahisisha kazi ya kulima udongo. Mkulima huyu amevaa buti za raba, utumiaji wa mashine hizi unaokoa muda na nguvu.

Wakulima wanatumia teknolojia ya kisasa kulima nyanya hizi, ambapo nyanya zimepandwa kwa utaratibu mzuri. Nyanya nyingi ziko tayari kwa kuvuna, zikiwa zimeiva na nyingine bado mbichi. Mimea imepangiliwa vizuri.

Wakulima hawa wanashirikiana katika shamba la mazao ya chakula, wanafanya kazi kwa bidii. Safu nyingi za mimea midogo yenye majani mengi ipo, na udongo ni wenye unyevu. Nyuma ya shamba kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo. Haya ni mazingira ya vijijini.

Wakulima hawa wawili wenye jinsia ya kiume wote wamevalia kofia wanajadili kuhusu zao hili la nyanya, nyanya hizi ni mbichi ambapo zinakuwa kwenye udongo ambao una rutuba, shamba limestawi vizuri .

Huu ni mkusanyiko wa wakulima wakiwa wanashughulika na maparachichi yaliyoiva. Maparachichi haya yamejazwa kwenye kreti za plastiki za bluu na kusambazwa kwenye eneo lenye miti na nyasi. Kuna kundi la watu wanaofanya kazi kwa bidii.

Katika shamba hili kuna mimea mapapai mengi, matunda mapapai yamekuwa vizuri matunda haya bado ni mabichi yananing'inia katika mti wa mpapai, matunda haya ni muhimu sana katika kuimarisha afya ya mwili.

Hili ni shamba kubwa la pilipili hoho. Hapa udongo ni wenye rutuba. Mimea imestawi vizuri, pilipili hoho zina rangi ya njano huku nyingine zikiwa na rangi nyekundu.

Shamba la vitunguu linastawi, mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi imepangwa vizuri, mimea midogo inakua kwa mpangilio mzuri ,huku ardhi yenye rangi ya udongo iko wazi kati ya kila safu. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yanayopita kando ya mimea.

Hiki ni kipindi cha mavuno, kijana huyu yupo katikati ya shamba ameshikilia tikitimaji lililokatwa, mbele yake kuna matikitimaji mengine mawili, huku akiwa anatabasamu kubwa, hali ya hewa ni safi na ni mchana kweupe.

Katika eneo hili, shughuli za kilimo zinaendelea, vijana hawa wanne-wawili wa kike na wawili wakiume wanapanda mbegu katika shamba hili. Wanafanya shughuli za kilimo wakiwa makini sana, wanashirikiana pamoja kujenga shamba hili.

Bustani ndogo ya kupanda mboga, kuna mabakuli mengi meusi yamepangwa kwa mpangilio mzuri, na ndani yake kuna miche mingi midogo ambayo ina mimea ambayo imeanza kuchipuka. Miche hiyo inatofautiana rangi, mengine ni ya kijani, mingine ni kahawia na mingine ina mchanganyiko wa rangi zote.

Mkulima huyu anajivunia mavuno mazuri ya kabichi, amezikusanya zote na kuzitundika pamoja tayari kwa kusafirisha, kabichi ni zao la biashara linalomsaidia mkulima kupata kipato.

Hizi ni nyanya nyingi zilizovunwa shambani na kupangwa kwenye makreti, watu hawa ambao ni wakulima, wanapanga nyanya kwa uangalifu tayari kwa usafirishaji, nyanya ni nyekundu na ni safi sana, hiki ni kipindi cha mavuno mazuri. Hili ni zao muhimu la chakula ambalo lina faida kubwa kwa wakulima.

Hili ni zao la biashara la nyanya. Mkulima anahudumia shamba hili kwa bidii sana anahakikisha mazao yake yanakuwa vizuri mazao yako kwenye mifuko ya lailoni jeusi.

Ndani ya shamba hili kubwa ambalo limestawi mimea yenye rangi ya kijani, kuna mifumo ya umwagiliaji ambayo inahakikisha mimea hii inakua vizuri. Hizi ni juhudi za wakulima, wanapambana kuhakikisha mimea inakua kwenye ubora unaotakiwa.

Safu za mimea ya michanga ya kitunguu iliyopandwa kwenye udongo mwekundu, mfumo wa umwagiliaji wa matone huko wazi, na mabomba meusi ya plastiki yanaendesha kando ya kila safu, yanasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Vifaa vya kisasa vya kilimo viimefaa kwa ajili kwenye masanduku marefu mfumo huo otimatiki wa kilimo unaruhusu mmea kukua ndani ya nyumba

Mimea hii inakua katika mfumo wa kisasa wa haidroponiki. Maji yanapitishwa kupitia mifereji ya plastiki kwa kutumia mashine maalumu ya kilimo. Maji haya yanasambazwa kwa mimea yote na kuifanya ikue haraka.

Kilimo cha kisasa kipo kwenye rafu ndefu na mashine za kilimo zinatumika, mfanyakazi amevaa mavazi maalumu ya kinga, akisimamia mifumo ya kilimo cha wima. Mashine hizi husaidia kukuza mimea kwa kutumia teknolojia ya kisasa kuhakikisha upatikanaji wa chakula.

Haya ni mashamba ya kisasa, ambapo mitambo ya robotiki inatumika kwa ajili ya kilimo. Miti ya saladi imepangwa kwa mstari na mitambo hiyo inafanya kazi kwa bidii, kuhakikisha mimea hii inakua katika ubora unaotakiwa.

Mtu huyu anatumia mashine ndogo kulima ardhi. Mashine ya kilimo kama hii inasaidia sana katika kulainisha udongo kwa urahisi na haraka. Udongo umegeuzwa na kuwa laini, tayari kwa kupandwa mbegu.

Hii ni mashine kubwa ya kilimo, ina rangi ya manjano, ina magurudumu yaliyounganishwa na trekta. Kifaa hiki cha kilimo kinatumika kukusanya nyasi zilizokatwa, ili kutengeneza marobota. Kinarahisisha kazi shambani.

Mkulima anatumia mashine ndogo ya kilimo. Kifaa hiki kinatumika kulima ardhi, kuondoa magugu na kurahisisha kazi ya shamba huu ni umuhimu wa teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya saladi imepandwa kwa njia ya kilimo cha kisasa cha hydroponiki; kuna safu kadhaa zilizopangwa vizuri. Kilimo hiki ni cha kisasa cha bustani kinatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Ni mfumo bora wa kilimo wa kupanda mbogamboga ambapo unasaidia katika kurahisisha kazi ni mashine bora sana.

Hii ni mashine ya shambani inatumika kulimia nyasi fupi ambapo ina rangi ya njano, matairi yake yanatumika kuburuza nyasi hizo. Hii ni mashine muhimu sana katika kilimo cha kisasa.

Shamba hili kubwa linavunwa na vifaa vya kisasa vinavyotumika katika kilimo. Trekta kubwa la kijani na manjano linaendeshwa mbele likiwa na mashine nyingine inayokata nyasi za shamba.

Hapa kilimo cha kisasa kinafanyika, ambapo wanatumia mashine za umwagiliaji, katika kilimo hiki bomba kubwa la maji ambalo limepita juu ya mimea na linaweza kunyunyizia maji mimea yote kwa wakati mmoja, mimea hii ipo kwenye shamba kubwa na imepangiliwa vizuri sana.

Kifaa cha kulima ardhi cha rangi nyekundu kimesimama kwenye shamba lenye udongo. Baadhi ya mimea ipo kwa nyuma yake na uzio wa mbao upo pia kwa nyuma yake. Kifaa hiki kiko tayari kwa matumizi na ni mashine ya kilimo muhimu sana.

Mashine hii inapanda miche, mimea hii ya kijani imepandwa kwenye sehemu nyeusi. Mashine hii ya kisasa inatumika kwenye kilimo cha viwandani kuongeza ufanisi. Mashine hii ni ya kuweka miche mahali pake.

Kilimo cha kisasa ni mbinu za hali ya juu ambapo mashine za kilimo zinatumika kulima mimea katika mazingira yanayodhibitiwa ndani ya banda maalum. Mbogamboga hukuzwa kwa utaratibu zikiwa zimepangwa kwenye meza ndefu zikipata mwanga na lishe sahihi kutoka kwenye vifaa maalum.

Hii ni mashine ya kilimo inayotumika kulima ardhi. Inafanana na trekta ndogo, mashine ina rangi nyekundu na sehemu za metali za rangi nyeusi ikiwa na magurudumu madogo ya plastiki. Inatumika kusafisha na kuandaa ardhi.

Mashine ya kilimo ya rangi ya manjano yenye vifaa vya kuhusisha na trekta inatumiwa shambani. Mashine ina magurudumu madogo ambapo, inatumika kukusanya na kubana nyasi na mazao. Mashine hii ina muundo wa chuma na kamba zinazo tumiwa katika mchakato huu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambao hauhitaji udongo. Mashine za kilimo hufanya kazi ya kulisha mimea hii midogo na majani. Mfumo huu ni wa kuaminika na unaruhusu mazao kukua haraka na kwa tija.

Mashine za kilimo zimejipanga kwa safu, zikiwa zimetengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Kuna mimea midogo imepandwa kwenye trei. Haya ni matumizi ya vifaa vya kilimo. Hali ya hewa ni ina nuru ya kutosha.

Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri, na inalelewa kwenye muundo maalumu. Hii yote inawezeshwa kwa kutumia kilimo cha mashine ambayo, inasaidia kufanya kazi hiyo kuwa rahisi zaidi.

Kifaa hiki cha kisasa chenye rangi nyekundu, kijani na nyeusi kipo shambani, kinatumika kwaajili ya kulimia shamba na kuhakikisha shamba hili liko katika ubora. Kifaa hiki ni cha kisasa kipo vizuri sana wakulima wanakitumia katika shughuli zao.

Mkulima anatumia mashine ya trekta shambani, ni mashine kubwa yenye tairi za rangi nyekundu, mkulima amekaa nyuma ya trekta akilima. Shamba lina udongo mweusi na kuna mmea mdogo upande wa kushoto. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu, na kijito cha maji.

Eneo kubwa lenye mimea midogo likiwa limewekwa kwenye vibanda, mfumo wa umwagiliaji maji umetundikwa juu, unafanya kazi ya kumwagilia mimea. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo, unaowezesha upandaji wa mimea kwa wingi.

Mashine ya kulima imewekwa shambani tayari kwa matumizi. Sehemu yake ya mbele ni trekta la bluu ambalo limetundikwa nyuma ya kilima. Trekta hili limeunganishwa na mfumo wa jembe la kilimo, tayari kwa kazi shambani ya kilimo. Huu ni mfumo wa kisasa unaorahisisha kazi za kilimo na kuongeza tija.

Hii ni mashine ya kilimo, inatumika kulima shamba ili kupata mazao mengi. Pembeni ya shamba hili, kuna mimea mingine tayari imeota vizuri sana. Mazingira ni halisi na ya kupendeza. Mashine hii ina rangi nyekundu.

Trekta hili kubwa lenye rangi ya kijani, matairi yake yanasaidia katika kilimo cha viwandani. Ardhi yenye rutuba kuna kijana mmoja analiendesha trekta hili kwa umakini na anahakikisha shamba hili linakuwa ni lenye mazao mengi.

Mashine hii ya kilimo, ambayo inatumika katika kilimo cha kisasa hasa matikiti maji. Mashine hii inatumika kurahisisha kazi shambani. Imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kufanya kazi ya kunyunyuzia maji, na matikiti maji yamepangwa kwenye mabakuli na mifuko meupe.

Mazingira yenye udongo wenye rutuba, nyasi kidogo, milima kwa mbali pamoja na miti imezunguka shamba. Trekta kubwa lenye rangi ya kijani linatumika kama mashine ya kulimia shamba hili. Ni mashine bora na ni muhimu sana kwa kilimo cha kisasa.

Trekta lenye rangi ya bluu matairi yake yameshikilia mashine kubwa ambayo inatumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa yenye rangi nyekundu. Mashine hii ina nguvu sana na ina hakikisha shamba linalimwa kwa utaratibu ule ambao utaleta mazao makubwa katika mafanikio wa wakulima.

Shamba hili la kisasa lina vifaa vya ufugaji wa kisasa, vyenye mfumo wa umwagiliaji maji, misitari ya mabomba inaning'inia juu ya mimea ikinyunyiza maji kidumu kidogo, mimea hii inastawi vizuri chini ya paa la uwazi.

Hiki ni kifaa cha kilimo cha kisasa, kinatumika kulima shamba, kina rangi nyekundu na ina visu vingi vya bluu vilivyopangwa kwa safu. Kifaa hiki kimetengemezwa kwa chuma imara, tayari kwa matumizi mazito shambani.

Dhana hii ya zamani ya kilimo, inatumika kuvuna mazao ya nyasi, kwa ajili ya chakula cha mifugo. Mashine hii imekuwa ikitumiwa sana na wakulima wengi, ingawa imepoteza rangi yake ya asili, ilikuwa ni mashine ya kilimo maarufu sana mashambani.

Hii ni mashine ya kilimo cha kisasa. Kifaa hiki cha kilimo hutumika kufanya shughuli za upanzi, kina mitungi ya plastiki iliyojazwa mimea kwa utaratibu maalumu. Mfumo huu wa kilimo unasaidia sana katika maeneo ya miji ni, na yasiyo na udongo mzuri. Mimea hukua kwa kupata virutubisho kupitia maji badala ya ardhi.

Katika shamba hili kijana mmoja yupo ndani ya trekta analiendesha. Trekta hili ni jekundu nyuma yake kuna mashine ya kulimia shamba hili. Shamba ni lenye rutuba kwa ajili ya kilimo cha baadae.

Kundi la samaki wanacheza ndani ya tenki la maji, baadhi yao wanarangi ya machungwa na nyeupe wengine wana mikia meusi na mieupe, kuna samaki wa aina tofauti wakiogelea, Samaki hawa wanatumiwa kwa ufugaji wa samaki wa mapambo.

Samaki wengi wa rangi tofauti wamejaa ndani ya beseni lenye maji. Baadhi ya samaki wana rangi nyeupe na wengine wana madao meusi na machungwa. Beseni lina rangi ya bluu, linatumika kuweka samaki hawa. Samaki hawa wanauzwa kwa ajili ya kufugwa. Hii ni shughuli ya ufugaji wa samaki.

Huu ni mfumo wa kufuga samaki. Kwenye tanki la maji kuna samaki wengi wanaoelea. Mfumo wa mabomba umeunganishwa ili kusaidia katika kuendesha shughuli hiyo.

Hiki ni kilimo cha samaki, ndani ya tangi kubwa la glasi lenye muundo wa mstatili. Samaki wawili wa dhahabu wanaogelea. Tangi hili limejazwa na mawe na virutubisho vya maji, na kuna pampu ya maji pembeni ambayo inasaidia kupitisha maji.

Shamba hili kubwa la kufuga samaki, kuna matangi mengi ya saruji yaliyojaa maji na yanapata maji kutoka kwenye mtambo uliopo karibu. Mazingira haya yamezungukwa na miti mikubwa.

Eneo hili ni la ufugaji wa samaki, limezungurushwa na nailoni nyeusi, maji ni ya bluu, wingu limetawanyika vizuri. Pembeni kuna miti ambayo ina kijani kibichi kizuri. Kijana mmoja ambaye ni msimamizi, amesimama mbele akikagua kwa umakini sana samaki hao.

Samaki watatu wakupendeza wapatikana hapa, pamoja na rangi ya dhahabu na mistari meusi, mengine mekundu na madoadoa meupe. Uzuri wao ni muhimu kwa ufugaji wa samaki wa mapambo. Wanasogelea pole pole ndani ya maji ya rangi ya bluu.

Kilimo cha samaki kinaendelea vizuri katika shamba hili. Samaki wengi wamejaa kwenye bwawa kubwa lililojengwa maalumu, wakisubiri kulishwa. Miundombinu ya shamba hilo imeundwa kwa mbao na mabomba. Ni mfumo mzuri wa kuwalea samaki hawa.

Mkulima wa samaki anatumia mabwawa makubwa ya samaki kwa ajili ya ufugaji wa kisasa, shughuli hii ya ufugaji wa samaki huwasaidia watu wengi kupata chanzo cha chakula na kipato .

Samaki wenye rangi ya kuvutia na michoro ya kipekee, wanatunzwa kwa uwaghalifu katika shamba la samaki. Samaki hawa ni wakupendeza Sana, na wanauzwa kwa ajili ya kuongeza urembo kwenye madimbwi.

Mtu anamimina maji kwenye mimea midogo kwa kutumia bomba la kijani kibichi, mtu huyo anashati nyeupe, suruali ya bluu na buti nyuma yake kuna mti mkubwa wa papara na mimea mingine mingi ya bustani.

Kijana huyu anapunga mkono akichungulia nje kutokea kwenye pango kubwa, yupo kwenye msitu mkubwa wenye miti mingi sana, hali ya hewa ni mvuamvua.

Katika eneo hili la pori, mwanamke amevaa kofia na nguo za bluu na yuko anapanga mimea midogo yuko anafanya kazi kwa bidii, anahakikisha mimea inakuwa vizuri.

Kikundi cha watu wamesimama karibu na shamba la misitu. Mimea midogo ya kijani kibichi, imepandwa kwa safu. Ni juhudi za kuhifadhi mazingira. Watu hawa wanazungumza na kujadili maswala ya yanayohusu upandaji miti.

Huu ni mradi wa upandaji miti ambao unalenga kuongeza idadi ya miti katika eneo hili. Mmojawapo katika wafanyakazi anaandaa na kupanda shamba. Huu ni umuhimu wa miti na misitu katika jamii.

Mwanaume huyu ambaye amevalia shati ya kijani pamoja na suruali nyeusi, ameshika mmea. Hili ni eneo la misitu, eneo hili ni lenye rutuba la lenye kustawi sana.

Mandhari haya ni ya misitu, eneo lenye miti mingi iliyopangwa kwa safu. Mti mmoja umekatwa na kuanguka chini huku mwingine ukiwa umekatwa katikati. Kazi ya upandaji miti inafanywa kwa umakini, ili kusaidia mazingira ya kutoa mbao kwa matumizi mbalimbali.

Mzee amesimama karibu na shamba lenye mimea midogo anatumia chupa kunyunyizia dawa, maji yanatoka kwenye bomba dogo nyuma yake kuna mtu mwingine anayefanya kazi. Hii ni shughuli ya msitu ambapo miti inatunzwa tangu ikiwa michanga.

Kuna eneo la upandaji miti, ni mazingira ya misitu. Eneo hili limefunikwa na neti ya bluu kwaajili ya kulinda mimea dhidi ya jua kali, miti midogo imepandwa kwenye mifuko ya plastiki, inasubiri kupandwa katika mashamba makubwa.

Katika eneo hili, kilimo cha kisasa cha "haidroponiki" mimea imepangwa katika mistari, inakua kwenye mabomba yaliyotengenezwa kwa plastiki. Mfumo huu wa kilimo unaruhusu mimea kukua bila kutumia udongo, badala yake hutumia virutubisho vilivyo ndani ya maji.

Shamba hili linatumia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha haidroponi. Mboga zinakua ndani ya nyumba ya kioo kwa kutumia mifumo ya maji baadala ya udongo. Mizizi inaning'inia kwenye maji. Huu ni umuhimu wa mbinu mpya za kilimo.

Mimea ya saladi inakua vizuri kwenye mifumo ya kilimo cha kisasa cha haidroponiki. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yanayotiririsha maji yenye virutubisho. Majani ya mimea haya yana rangi ya kijani kibichi na yangang'aa. Hii ni njia ya kufanya kilimo cha kisasa ambapo mimea inakua bila udongo.

Katika shamba hili la kilimo cha "haidroponiki", mimea inakua katika mabomba ya plastiki badala ya udongo. Mfumo huu unatumia teknolojia ya kisasa kulisha mimea kupitia maji yenye virutubisho. Inapunguza matumizi ya ardhi na maji. Mimea hii ina majani makubwa.

Mimea ya kijani ikiwa inamea katika mifumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, unaruhusu mimea kukua kwa urahisi. Mfumo huu ni mzuri kwa maeneo yasiyo na udongo wa kutosha.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, unatumika kulima mimea. Mfumo huu una mabomba ya plastiki meupe yaliyounganishwa na ndani yake kuna maji yenye virutubisho. Mfumo huu unafanya mimea kukua bila kutumia udongo.

Mimea mingi ya mboga inakua vizuri ndani ya sanduku refu. Hiki ni kilimo cha haidroponi cha kisasa, ambapo mimea haihitaji udongo, bali hupata virutubisho kupitia maji. Mabomba yanatumika kusambaza maji yenye virutubisho muhimu. Aina tofauti za mboga zimepandwa pamoja.

Mifumo mingi imepangwa kwa mstari na ndani yake kuna mimea inayokua, hili ni shamba la kilimo cha kisasa cha haidroponi. Mimea inakua bila kutumia udongo inapata virutubisho vyote muhimu kupitia maji.

Shamba la haidroponiki, kuna mimea midogomidogo ya kijani kibichi ikikua kwenye mifereji yenye rangi nyeupe. Mfumo huu wa kilimo cha kisasa unaruhusu mimea kukua bila udongo, badala yake unatumia maji yenye virutubisho.

Kilimo cha "haidroponiki" kina mimea midogo ya kijani, iliyopandwa kwenye mabomba ya PVK yaliyowekwa juu ya stendi za mbao zenye rangi nyeupe. Mfumo huu ni mbinu muhimu ya kilimo cha kisasa. Mfumo huu umeruhusu kupanda mimea bila kutumia udongo.

Shamba la haidroponiki linalotumia mfumo wa uhandisi wa hali ya juu. Kuna safu kazaa za mimea zilizopandwa kwenye mabomba meupe mabomba haya yana maji yanayozunguka ili kulisha mimea. Mimea mingi inakuwa vizuri na yenye afya tele. Mfumo huu una taa maalumu juu ili kutoa mwanga unaohitajika na mimea.

Huu ni mfumo wa haidroponiki ambapo mimea inakua bila udongo. Maji yenye virutubisho hupita kwenye mabomba hayo ikilisha mimea moja kwa moja kwenye mizizi. Chini ya mfumo huu kuna tanki kubwa la maji, ambalo, linatumika kuhifadhi na kuzambaza virutubisho hivyo.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo mimea inakua vizuri sana, huku ikiwa imestawi. Mimea hii inakua bila udongo. Ni umuhimu na uzalishaji bora wa mimea kwa sasa.

Mimea mi ichache inakuwa kwa mfumo wa hydrokloniki . Ambapo mizizi yake Iko kwenye kontena la maji mizizi iko wazima ikiwa ni mirefu na mnyeupe afya ya mimea . Mfumo wa hydrokloniki ni kilimo Cha kisasa

Hiki ni kilimo cha haidroponiki, mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamepangwa kwa mstari, yana maji na virutubisho kwa ajili ya mimea. Hii ni njia ya kisasa ya kupanda mboga na maua bila kutumia udongo.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponiki. Mimea yenye rangi ya kijani, pamoja na nyekundu imekua vizuri bila udongo. Mabomba meupe yametumika kukuzia mimea hii, pamoja na maji.

Mtaalamu huyu wa kilimo cha haidroponiki, anafanya kazi katika mazingira ya ndani yaliyolindwa. Amevalia shati la bluu na ameshika mimea iliyopandwa kwenye mabomba ya plastiki. Mfumo huu wa kilimo cha kisasa, unatumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Shamba la haidroponiki, mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye maji, mimea hii ina majani ya kijani kibichi na inakua vizuri, maji yanayoendesha mfumo huu yanatoka kwenye tangi dogo lililowekwa pembeni.

Katika kilimo cha haidroponiki, mimea mingi imepandwa kwa mifumo wa mirija ya plastiki iliyopangwa katika safu ndefu. Mfumo huu ni wa kisasa na unaruhusu mazao kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho tu bila kutumia udongo.

Shamba la kisasa la haidroponiki likiwa na mimea inayokuwa kwa kutumia teknolojia hii, mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki ikipata virutubisho kupitia maji. Shamba hili limeundwa kwanjia ya kisayansi linatumia nafasi ndogo na rasilimali chache.

Ng'ombe wengi wamepangwa na wanakula chakula chao kwenye mashimo yao. Ng'ombe wote wanafanana kwa mwonekano, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Hii inawakilisha kilimo cha viwandani, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa maziwa.

Majengo ya shamba la kisasa la kiviwandani liko kwa mbali. Muundo wake ni wa nusu duara, huku mahema ni meupe. Ardhi iliopo nje ya majengo haya ina majani. Haya ni mazingira ya shamba.

Katika shamba la viwanda, mkulima anatembea katikati ya safu ndefu za mimea ya kijani, akipita mimea iliyofungwa kwenye kamba ili kukua wima. Sehemu hii imefunikwa na paa la plastiki na imejengwa kwa uzio wa chuma, na kuunda mazingira ya kudhibitiwa.

Shamba kubwa lenye mimea, mananasi yaliyopangwa kwa safu ndefu, matunda yananing'inia kwenye kila mmea yakiwa bado hayajakomaa kabisa, ardhi ni kavu huku anga ikiwa wazi na rangi ya bluu. Hiki ni kilimo cha kiwandani.

Shamba hili kubwa limejaa mimea kabichi, ambapo imepangwa kwa utaratibu mkubwa, safu ndefu za kabichi zina majani ya kijani. Hiki ni kilimo cha kibiashara chenye tija, na ni mfumo wa kisasa, ambacho mazao mengi yanazalishwa kwa wingi.

Makundi ya vifaranga yamejaa eneo lote, wakila na kunywa kutoka kwenye vyombo vilivyosambazwa. Vifaranga hawa wanakuzwa kwa kilimo cha kisasa cha kibiashara, wakipokea huduma zote muhimu kwa ustawi wao. Baadhi yao wana rangi nyeusi, wengine njano huku wachache wakiwa na mchanganyiko wa rangi.

Shamba kubwa likilimwa, trekta yenye nguvu ikipita polepole ikigeuza udongo. Udongo unarushwa hewani kama wingu la vumbi. Dereva anafanya kazi kwa bidii, anasimamia mashine yake kubwa. Hiki ni kilimo cha kisasa, kilimo cha viwanda kinachotumia mashine hii kuongeza uzalishaji.

Ng'ombe hao wengi wamefungiwa ndani ya uzio mrefu kila mmoja akiwa na nafasi yake, wanalishwa chakula kilichowekwa kwenye chombo maalumu kilichopo mbele yao, ngombe hawa wanarangi nyeusi na nyeupe na baadhi yao wana tagi masikioni mwao. Hiki ni kilimo cha viwandani.

Shamba kubwa la kabeji limetanda mbele. Kilimo cha viwandani kunatumika hapa, na mimea imepandwa kwenye mistari iliyopangika vizuri. Kabeji hizi zote zina afya njema, na ziko tayari kuvunwa.

Ndani ya shamba hili kubwa ni kilimo cha viwandani, njia ndogo ya udongo inaelekea mbele ikipita katikati ya mimea ya chai miti mikubwa iko kando ya shamba hili, shamba hili lina mazingira mazuri na yakupendeza.

Ulimaji huu wa kisasa ni wa uyoga kwenye viwanda kwa kutumia mifuko iliyo na mabaki ya mmea. Mimea hiyo imechanganywa na mbolea, mboji na udongo. Na uyoga unazaa katika mashimo yaliyofanywa kwa ajili hiyo. Hii ni njia ya kufanya kilimo cha viwandani.

Mashamba ya kisasa ya kilimo cha viwandani, yanatumia tekinolojia ya hali ya juu. Shamba hili la kilimo la viwandani, limetengenezwa kwa miundo maalum ili kudhibiti mazingira ya ukuaji. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mistari mirefu, ikiwa na afya njema.

Watu wawili wamevaa nguo za kawaida, wamesimama kwenye shamba kubwa la kilimo cha kibiashara, ndani ya nyumba ya kioo, mtu mmoja akiwa amevaa shati la bluu anaelekeza mbele kwa mkono wake wa kulia, kuelekea mimea anatoa maelekezo, mmea huu wa pilipili ukiwa umepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari mingi.

Hili ni shamba kubwa la ndizi, ni kilimo cha viwandani. Migomba mingi imezaa ndizi mbichi nyingi sana, zilizopangwa vizuri. Mavuno haya, yanapelekea ndizi sokoni pindi zitakapokomaa. Kupitia kilimo cha kisasa, uzalishaji wa mazao kama haya, unakua mkubwa.

Katika kilimo cha viwanda, mwanamke amesimama karibu na shamba kubwa la kahawa. Anajishughulisha na mavuno ya mazao huku anachagua kahawa iliyoiva. Mboga zilizofaa kuchuma zikiwa na rangi nyekundu. Mvua za hivi karibuni zinafanya mimea ikue vizuri.

Hiki ni kilimo cha viwandani cha uyoga ambapo uyoga unakuwa kwa wingi. Uyoga huu umepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Unatumika kwa mahitaji ya kibiashara. Ni mfano wa kilimo cha kisasa ambacho kinalenga uzalishaji wa wingi.

Maelfu wa vifaranga wadogo wako kwenye banda kubwa wakizurula kwenye sakafu iliyofunikwa na matandazo kuna mistari mirefu ya milisho na vyombo vya kunyweeshea vikiwa vimetundikwa juu, Hapa ni mfumo wa ufugaji wa kuku viwandani.

Sehemu hii shughuli za kilimo cha viwandani zinaendelea, kuna mimea ambayo inakuwa ambapo mimea hii ni ya kijani kibichi, nje kuna udongo wenye rutuba eneo hili ni la unyevu unyevu kumefunikwa vizuri na maturubai kuzuia hali ya hewa nyingine ambazo zitafanya eneo hili kuathirika.

Kilimo cha kisasa cha mananasi kimetanda katika shamba hili kubwa la viwanda, mistari mirefu ya mimea ya mananasi yenye matunda makubwa, imejaa katika shamba hili huo ni ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Zamani kilimo cha viwandani kilitumia rasilimali nyingi kuzalisha chakula. Huwa tunalima vitunguu vingi kwa matumizi ya ndani na pia kuuza kwenye masoko makubwa. Vitunguu hivi vinapakwa na kuuzwa katika masoko ya jumla na rejareja, vikiwa tayari kwa matumizi.

Uga mkubwa wa kabichi, hiki ni kilimo cha kisasa kwa lengo la kuzalisha chakula kingi. Kilimo hiki kinatoa mazao mengi na kwa haraka sana, ambapo huuzwa kwenye masoko ya kimataifa.

Ukilima wa kiwandani unawezesha upatikanaji wa matunda na mboga, huku unaongeza uzaalishani wa mazao, mashamba haya ya kufugia mimea yapo tayari kwa mazingira maalum ya umwagiliaji.

Uyoga mweusi unakuwa kwenye mifuko ya plastiki iliyofungwa, mifuko hii imetundikwa na kuwekwa kwa mpangilio, hivi ni namna uyoga unakuwa katika mazingira ya ufugaji wa kiwandani na njia ya kisasa na bora ya kulima uyoga, huku inatumia nafasi kidogo kupata mavuno mengi.

Trekta kubwa linafanya kazi shambani likivuna mazao huku likiyapakia kwenye roli jingine lililo kando. Hii ni njia ya kilimo ya kisasa inafahamika kama kilimo cha viwandani, inatumia mashine kubwa kurahisisha kazi.

Kikundi cha wafanyakazi wakiwa na miundombinu ya viwandani wanapanda mimea shambani, wamevalia nguo za kawaida na wanatumia zana za kulima, kuchimba na kupanda miche, baadhi ya wafanyakazi wanatoa mimea midogo kutoka kwenye trei na kuipanda kwenye udongo.

Kilimo hiki cha kisasa kinachotumika kwenye shamba ni cha umwagiliaji kwa kutumia mabomba maalumu. Mbogamboga zimepandwa ndani ya hema, lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kulinda mimea na kuweka hali ya hewa sawa

Ukusanyaji na ufungaji wa vitunguu unashughulikiwa hapa, ni kilimo cha viwandani, mfanyakazi anachagua na kupanga vitunguu kwenye kreti ya bluu, tayari kwa kupelekwa sokoni, mazao mengi ya vitunguu yamejaa.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji. Kijana huyu ambaye amevalia kofia ameshikilia, bomba jeusi, akihakikisha mabomba hayo yote yanapita katika kila rafu ya udongo, huku mimea ikipata maji kwa ufasaha.

Katika mfumo huu wa umwagiliaji, mimea midogo ya kijani kibichi inamwagiliwa kwa kutumia mabomba ya plastiki meusi, yaliyounganishwa kwenye mifumo ya umwagiliaji. Mfumo huu ni jinsi maji yanavyosambazwa kwa usawa kwenye shamba lote la mimea. Mimea inakua vizuri.

Mfumo huo wa umwagiliaji wa matonye, mimea imepandwa kwenye udongo wenye nyasi na mabomba ya kumwagilia maji yapo chini ya mimea hiyo, haya ni matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unasambaza maji kwenye mistari mingi ya ardhi iliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Mifereji ya udongo iliyotengenezwa vizuri imejaa maji, na mabomba ya plastiki yanatumika kuelekeza mtiririko wa maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika shambani ukiwa unatumia neli ya plastiki kusambaza maji, huo mfumo wa umwagiliaji unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa uhakika. Mabomba mengi yameunganishwa na mimea hiyo

Mfumo huu wa umwagiliaji unatumia maji kutoka kwenye bomba kubwa la chuma katikati ya shamba, kuna pua zinazonyunyiza maji pande zote mbili, maji haya yanamwagiliwa kwenye mimea iliyopangwa kwa mistari, huu ni umuhimu wa kilimo cha kisasa.

Mashamba haya yanatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unasaidia sana mimea kukua vizuri kwa kuipatia maji ya kutosha. Maji yanapita kwenye mabomba na kufika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji umejengwa kwenye shamba. Waya za chuma zimepangwa kwa utaratibu zikisubiri kufanikiwa kwa udongo. Kazi bado inaendelea, hapa ni mradi mkubwa wa kuboresha kilimo.

Kilimo cha kisasa katika shamba hili ambapo mimea midogo imepandwa kwa mpangilio mzuri, mfumo waumwagiliaji kwa njia ya matone unapitisha maji moja kwa moja kwenye mimea, unatumika kuendeleza shamba hilo la kuongeza uzalishaji.

Katika shamba hili kubwa mimea imestawi vizuri kuna mfumo wa umwagiliaji ambapo unasaidia mimea inapata maji ya kutosha na kukua na kuzalisha kilimo kuwa bora katika nchi .

Katika kilimo cha kisasa, mfumo wa umwagiliaji umetumiwa kulima mazao. Maji yametiririka kote shambani, yakipitia mifereji maalumu iliyotengenezwa. Mfumo huu wa umwagiliaji unarahisisha kazi ya wakulima. Maji hupatikana kwa urahisi na kusaidia mimea kukua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji unatumika katika kilimo cha kisasa. Mfumo huu unatumia mabomba madogo ya neli ambayo, yanaelekezwa moja kwamoja kwenye mimea. Mimea midogo ya matango imepandwa kwenye udongo, na mfumo huu unahakikisha inanyunyiziwa maji ya kutosha.

Eneo la wazi, lina miti ya savana na nyasi kavu. Mandhari yamepambwa na milima midogo iko kwa mbali. Hali ya hewa ni ya jua na anga lina mawingu meupe. Haya ni mazingira safi sana.

Eneo la kijani la mazingira haya ni asili. Kuna miti mingi na mimea ya aina mbalimbali, kuna milima inayofunika mandhari yote huku anga likiwa na mawingu meupe. Hii inatengeneza taswira ya utulivu na uzuri wa asili.

Mto una rangi ya kahawia, unapita katikati ya mandhari kavu. Mto huu umetengeneza kona kubwa huku kukiwa na mimea ya kijani kwenye kingo zake. Eneo kavu linafuata umbo la mto. Hayo ni mabadiliko ya mazingira. Mandhari hii ya asili inashawishi maji kwenye mazingira.

Mandhari ya kupendeza ya kilimo kichojaa mimea ya kijani. Mimea imepandwa katika mistari iliyopendeza, hali ya hewa ni ya jua na ni safi. Vitu vingi vya kijani vimetawala eneo hili.

Haya ni mandhari tulivu na safi, kuna bahari kubwa ambayo haina mwishowe, mbele ya bahari hiyo kuna milima ambayo imefunikwa na anga, pembeni kuna nyasi fupi na mbele yake kuna miti mingi sana, mimea na msitu.

Mazingira ya asili yanajumuisha eneo kubwa lenye miti michache, mandhari hii ni njia ya udongo inayopita katikati ya eneo hilo. Eneo ni kavu na anga lina mawingu, hii ni sehemu tulivu mbali na maisha ya mji ambapo unaweza kufurahia utulivu.

Haya ni mandhari nzuri, milima mirefu inafunika sehemu kubwa ya eneo hili. Rangi ya milima ni ya kijani na kahawia na kando kuna bonde pana ambalo lina mimea na miti michache. Anga lina mawingu meupe na rangi ya samawati.

Haya ni mandhari asilia yenye mimea michache, mandhari hii inajumuisha miti kadhaa iliyotawanyika na majani makavu ambayo yako. Eneo hili ni uhalisia wa mazingira ambayo yameathiriwa na hali ya hewa ya ukame.

Hii ni mandhari ya kupendeza kuna milima mikubwa inayofika juu kabisa na mbingu ya bluu iliyojaa mawingu meupe yaliyotawanyika, sehemu ya chini ya milima imejaa mimea ya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na miti midogo ya kijani kibichi.

Vilele vya milima mirefu yenye nyasi ndefu na kijani kibichi vinatandika eneo lote, hali ya hewa ni tulivu na hewa ni safi kabisa, milima hii inaunda mazingira ya kipekee na ya kupendeza.

Haya ni mandhari nzuri yenye milima mirefu ni asilia yenye kupendeza miti na mimea huifunika milima yote, huku anga likiwa na mawingu meupe yanayoelea kwenye anga la bluu. Hii ni taswira tulivu inayotoa hisia ya utulivu na uzuri wa ajabu wa asili.

Mandhari haya ni eneo kubwa la wazi, lina miti inayotawanyika, majani makavu. Kuna milima mirefu mbali sana. Na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika, yanapendeza sana. Mazingira haya ni uzuri wa asili na utulivu.

Mazingira haya ni ya kuvutia, ni mandhari asili, kuna bwawa kubwa lenye maji, kuna miti mingi sana ambapo miti hii imekunjamana sana. Kuna ukijani ambao ni uoto wa asili, unavutia kwenye macho ya binadamu.

Mandhari ya asili iliyo wazi; ni nzuri na bonde kubwa. Kuna bonde refu lenye miti, na mbuga iliyotawanyika, na maji mengi yako kwa mbali. Milima iko pembeni ya mandhari haya, juu angani kuna mawingu meupe na meusi yakiambatana na mandhari asilia yenye utulivu.

Mazingira haya ni makame, kuna milima kwa mbali mawingu yametawanyika. Hali ya hewa ni mchana miti ni mikavu sana, eneo hili ni kame sana. Mazingira haya ni asili ambapo hakuna hata mmea mmoja ambao umeota ukivutia.

Mazingira ya wazi yanatawaliwa na mti mmoja uliojipanga vizuri. Anga ni safi na kuna mawingu meupe, upepo unavuma polepole ukiyumba matawi ya mti huo na kuongeza uzuri wa mandhari.

Mandhari hii ni yenye kupendeza, kuna ukijani mzuri sana, miti mingi imekusanyana sehemu moja, juu mawingu yametawanyika, kwa mbali kuna milima mizuri sana ambayo inatoa uhalisia wa eneo hili.

Haya ni mandhari yenye utulivu. Mbele kuna ziwa kubwa lililotulia, lina rangi ya bluu ya anga. Katika ukingo wa ziwa, ardhi ina mchanga mweupe na hapo kuna miti kadhaa mirefu iliyo kavu. Matawi yake yamejikunja kwa umbo la ajabu.

Kwenye mandhari hii Kuna mto mkubwa umekatisha katikati ya pori lenye miti na majani. Mazingira ni ya kijani yamefunikwa na mimea mingi .mto umetengeneza njia ndefu inayopita katikati ya mlima na nyika kukiwa na mimea ya asili .

Maeneo ya milima yenye miti mingi ya kijani kibichi yamefunikwa na anga safi la bluu. Mawingu meupe yametanda juu ya vilele vya milima. Mandhari haya ya kuvutia yanatupa utulivu mkubwa. Mandhari ya asili kama haya hufariji nafsi na kufanya mtu ajisikie huru.

Haya ni mazingira mazuri sana, ambapo miti mingi yenye kuvutia imesambaa. Katikati kuna mto ambao umejaa maji, udongo umeloana. Pembeni ya miti hiyo udongo ni wenye rutuba na ni wenye kuvutia.

Sehemu hii ni mandhari, ni uwanda mkubwa wa mawe na miamba. Bonde hili limejengwa kwa mawe makubwa, huku mimea na vichaka vidogo vikiwa vimeota pembeni. Mandhari yake ni ya ajabu na ya kuvutia.

Hii ni mandhari ya kuvutia yenye miti mingi iliyoungana na kutengeneza msitu mdogo. Mazingira haya ni ya asilia kabisa na yametunzwa vizuri. Kuna mawe yamepangwa kwa namna ya kuvutia. Hii ni sehemu ambayo hupitiwa na watu.

Katika mandhari haya kuna maeneo mazuri sana ambayo yapo wazi, miti mingi imejaa, humu ndani kuna msitu mkubwa, milima inaonekana vizuri sana katika eneo hili, mazingira ni safi.

Maeneo ya malisho ya mifugo ya maziwa ni hapa, kuna ziwa kubwa lenye maji ya samawati yakizungukwa na miti mirefu na kijani kibichi, haya ni mazingira mazuri ,kando ya ziwa kuna mawe makubwa na vichaka, maeneo haya ni muhimu sana kwa mifugo kupata maji safi na malisho ya kutosha, haya ni mandhari safi.

Haya ni mandhari safi kuna nyasi fupi, anga ni la bluu na ni safi sana. Mazingira haya ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, kuna miti miwili mmoja ni mkubwa, mwingine ni mdogo kiasi.

Mandhari nzuri ya kupendeza, ina kijani kibichi. Miti mingi imekusanyana. Kuna twiga watano wamesimama wapo maridadi sana, wamenyoosha shingo zao huku na huku. Twiga hawa ni muhimu sana katika wanyamapori waliopo katika mazingira haya.

Banda la wanyama limejengwa kwa mbao na mabati, ndani ya banda hili kuna mbuzi wengi. Huu ni ufugaji wa wanyama unaofanywa katika eneo hili. Banda hili linawalinda wanyama hawa, kutokana na jua kali na mvua.

Kundi kubwa la kuku limejazana ndani ya banda la kisasa, mtu amekaa chini akiwapa chakula. Hali hii ni ufugaji wa kuku wa kisasa, kuku wote wakiwa na afya njema. Kuna vifaa vya kisasa vinavyowasaidia kupata maji na chakula.

Shamba hili kubwa la kufuga kuku, ambalo lina watu wawili walio na suti nyeupe, wakiangalia kuku wengi wanaokula na kunywa. Watu hawa wamevalia buti na kofia za kujikinga.

Hawa bata wazuri weupe wanatayarishiwa chakula na kijana mmoja aliyopo mbele yao, kijana ana bidii sana kwa ajili ya kuwafuga hawa wanyama, anawaandalia chakula chao cha kila siku kuwawezesha waweze kupata afya bora .

Bata wanapendeza, wanapokuwa wakisogea kuelekea kwenye bwawa la maji, wengine wako ndani ya maji wakiogelea. Bwawa hili linawasaidia bata kupata maji na kujiburudisha.

Kuku wengi wamekusanyika pamoja wakajitafutia chakula ardhini, chombo kikubwa cheupe kipo katikati, kina maji safi kwa ajili yao. Kila upande kuna ndege wengi wengine wametulia, wengine wa natembea. Kuna mwanga mwingi unaingia kwenya eneo hili la kufuga.

Mama kanga na vifaranga wake wametembea shambani wakitafuta chakula. Vifaranga wadogo wako karibu sana na mama yao wakijaribu kujifunza jinsi ya kuchukua chakula. Manyoya ya kanga yamepambwa kwa rangi nyeupe na kijivu.

Kundi kubwa la kuku wanatembea kwenye nyasi wakitafuta chakula, wengine wanamanyoa meupe na wengine wana rangi ya kahawia. Kuku hawa wanatunzwa kwa ajili ya mayai na nyama na ni muhimu kwa familia.

Kuna aina mbalimbali za mbegu, zimewekwa kwenye magunia, zimepangwa kwa utaratibu zikiwa zimejaza vyombo hivyo. Magunia hayo yamewekwa chini tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Baadhi ni za kilimo cha mbegu, zikiwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la kuuza mbegu, linauza mbegu aina mbalimbali. Zimehifadhiwa kwenye magunia madogomadogo ya katani. Kila moja likiwa na lebo inayoonesha aina ya mbegu. Huu ni umuhimu wa utunzaji bora wa mbegu.

Ndani ya duka hili Kuna pakiti za mbegu za kilimo. Pakiti hizi ni za aina tofautitofauti, kuna paketi za vitunguu za mbegu ambayo ina nembo ya "STARKE AYRES". Pembeni kuna mbegu za majani za paslei, pia kutoka kwenye kampuni hiyohiyo.

Paketi ndogo ya mbegu za mboga aina ya teretere iko wazi. Hizi ni mbegu kutoka kwenye kilimo cha mbegu ambacho kinahakikisha ubora, uhakika wa zao. Paketi hii ina picha ya mmea wenyewe, mbegu kama hizi ni muhimu sana kwa wakulima wa mboga.

Kuna aina mbalimbali za mbegu zimewekwa kwenye vikapu vya asili vilivyofumwa. Mbegu hizi zinauzwa sokoni, zikiwa zimetengwa kwa makini kwa rangi tofauti. Ziko zimetengwa katika vikapu, ni kwa ajili ya uuzaji wake. Mbegu hizi zina rangi ya pinki, zambarau na kijivu.

Duka hili la mbegu lina aina tofauti za mbegu ikiwemo; pili pili hoho, majani ya mboga, karoti na kila mbegu hizi zina aina tofauti za bei, karoti inauzwa mia sita sabini.

Pakiti hii ya mbegu ina alama ya "AFRICA BEST" ni mbegu ya "PASLAY" aina ya "DARKEY GLEN ITALIAN", na paketi hii ina gramu kumi inauzwa kwa ajili ya kilimo cha mboga.

Hapa kuna aina mbalimbali za mbegu za kilimo, zikiwa zimetengwa kwenye mabakuli. Mbegu hizi zinauzwa sokoni, ili wakulima waweze kupata mbegu bora.

Upandaji wa mbegu wa mimea midogo ya kijani imechipuka, imeoteshwa kwenye vyungu vingi vya plastiki, huku kila chungu kikiwa na udongo wa kutosha, mimea hii inahitaji jua la kutosha ili iendelee kukua vizuri.

kifurushi hiki cha mbegu cha kampuni ya ES AID kimeandikwa hapo. Hii ni bidhaa ya kilimo ya mbegu inayo tumiwa na wakulima, rangi ya kifurushi ni ya njano, nyeupe na kijani kibichi, kifurushi hichi ni kipya na kinapatikana sokoni.

Shamba la mbegu linaendelezwa ndani ya nyumba ya kioo, njia ndefu za miche inayokua zimepangwa kwa utaratibu zikitengenezwa kwa mbao, watu wachache wanashughulikia kupanda mbegu kwa makini sana. Eneo hili ni lenye joto na lenye mwanganza mwingi.

Hivi ni baadhi ya vifurushi vya mbegu za bustani, vina aina tofauti za mbegu kama nyanya na mboga za majani, mbegu hizi zitawasaidia wakulima kuanzisha kilimo na kupata mazao mazuri.

Mashamba haya yametengenezwa kwa ajili ya kufuga na kukuza mimea hii midogo. Kuna mabomba madogo meusi katikati yake. Haya yote ni kwa ajili ya umwagiliaji wa shamba hilo.

Katika kilimo cha kisasa miche mingi ya mimea imepandwa kwenye treya kwa ajili ya kilimo cha mbegu. Hii husaidia kuhakikisha mimea inakuwa vizuri kabla ya kupandwa shambani. Hii ni njia nzuri ya kuendeleza kilimo.

Mashamba madogo madogo ya miche yametiwa kwenye udongo wenye rutumba tayari kwa ajili ya kilimo cha kisasa, shughuli hii ni kilimo cha mbegu kinatoa matumaini kwa wakulima na kuwafanya watarajie mavuno mazuri kwa ajili ya soko .

Hizi ni bidhaa za kilimo cha mbegu za maua, zikiwa zimepangwa kwenye vifungashio mbalimbali. Kuna aina tofauti za mbegu za maua zinazouzwa sokoni, zikiwa na rangi na maumbo tofauti. Wateja wanapata fursa ya kuchagua mbegu wanazotaka kwa ajili ya kilimo cha nyumbani na bustani zao.

Katika kilimo cha kisasa mbegu huoteshwa kwenye vichanja maalumu vilivyoandaliwa, mfumo huu ni wa kilimo cha mbegu unarahisisha upandaji na utunzaji wa mimea changa, huyu ni mkulima anayechanganya aina mbalimbali za mazao kama mboga na matunda.

Hili ni tanazo la mbegu za maboga aina ya SMALL SUGARI, pakiti hii ina maboga mawili madogo yenye rangi ya chungwa yakiwa yamewekwa kando ya jani la kijani, hizi ni mbegu za kilimo zinazopatikana sokoni kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Hiki ni kilimo cha mbegu, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye unyevuunyevu. Kilimo kinatumia mfumo wa umwagiliaji, unaohakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.

Hapa kuna shamba la mbegu lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye vyungu vidogo. Vyungu vimepangwa kwenye meza ndefu zenye kupishana, na huenda kuna bomba juu ya meza hizo. Mimea ina afya, na imepangwa vizuri.

Mbegu hizi zimeandaliwa tayari kwaajili ya kupandwa shambani, vijana hawa wanahakikisha mbegu hizi ziko salama na hazichafuliwi kwa aina yoyote, wamezipanga kwenye magunia meupe.

Kundi la watu wanajishughulisha na kilimo cha mbegu wapo mashambani wamezunguka, mirundo ya mifuko imejaa mazao wanafanya kazi kwa bidii, mbegu zimetawanyika ardhini na wanazitenganisha na uchafu mmoja wao anatumia jembe kuchambua mbegu, anasaidiwa na wengine.

Mbegu hizi za mimea aina ya mawaridi. Mbegu hizo zinatuletea maua ya kuvutia. Kilimo hiki cha mbegu kinafanyika kwa uangalifu mkubwa. Zao hili litatumika kutengeneza bustani na maua, mbegu ni nyeupe na nyekundu, na zitachipuka kuwa mimea mikubwa.

Paketi hii ya mbegu yenye picha ya tikiti maji, moja likiwa limekatwa jengine nzima, hizi ni mbegu muhimu kwa ajili kwa ukuwaji wa tikiti maji zinapatikana katika maduka ya wakulima.

Hili ni eneo la kilimo cha mbegu, mimea midogo imepandwa kwenye mistari mirefu, na udongo ni wa unyevunyevu. Kilimo hiki kimefunikwa na muundo wa paa, kutoa ulinzi dhidi ya jua kali, na wadudu.

Pakiti hii ya mbegu ni pakiti ambayo ina bidhaa ya spinachi. Pakiti hii ni nzuri sana ambapo imepambwa kwa picha ya spinachi, mboga ya majani ambayo ni nzuri sana ikikua.

Ukuaji wa mimea uko hapa, kwa kuwa vijimea vidogo vimepandwa kwenye vikombe vya plastiki. Vikifanywa kama mbegu, kabla ya kuhamishwa shambani. Kila kikombe kina mche mmoja, ni uangalizi maalumu unaotolewa kwenye kilimo cha mbegu.

Kilimo cha mbegu kinafanyika kwa ustadi mkubwa ili kutoa mbegu bora, mbegu za aina tofauti za mboga na matunda kama vile mahindi, nyanya, pilipili na tango zimepangwa vizuri mbegu hizi zimeandaliwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Hili ni tangazo la mbegu za kilimo cha kisasa, limesambazwa na kampuni ya (EASEEDCo) na ina begi la mbegu za kunde la kilogramu mbili. Ni tangazo linalolenga kuwasaidia wakulima wa mbegu kupata mavuno mengi na yenye ubora. Mbegu hizi zinauzwa kwa wakulima sokoni.

Katika kilimo cha mbegu wakulima wanapanda na kutunza miche midogo ya mahindi, huu ni umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na kuimarisha uchumi wa nchi. Ni muhimu kuwa na ujuzi wa kutosha katika kilimo cha mbegu.

Wataalamu wa mifugo wanatoa huduma ya kumfanyia mbwa. Mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe amesimama juu ya meza, huku mtaalamu akiwa amevaa maski na anatumia vifaa vya kunyoa. Mazingira haya ni safi na salama.

Hii ni nyumba kwa ajili ya mnyama, mbwa huyu mwenye sura ya ukali ameketi mbele ya nyumba yake, ni kwa ajili ya ulinzi na usalama wa nyumba hii, ana masikio makubwa sana amelala chini akiangalia kona zote .

Hii ni sehemu ya wanyama wakubwa na wadogo, kuna mbwa kadhaa waliowekwa kwenye vizimba vyao, wanasubiri huduma ya daktari wa mifugo. Wanyama hawa wanahudumiwa na wafanyakazi wa kliniki hiyo.

Hii ni nyumba ya wanyama ina paa kubwa lililotengenezwa kwa mbao, nyumba hii inatumika kuhifadhi mifugo ni muhimu sana kwa ajili ya kuhifadhi wanyama wetu

Hii ni sehemu ambapo mifugo inafugwa. Wanyama hawa wanaangaliwa kwa umakini. Hawa ni mbwa wawili. Mmoja ni mweupe, mwingine amechanganya rangi nyeupe na nyeusi. Wametulia katika eneo lao. Wapo makini kwa ajili ya ulinzi katika eneo hili.

Ndege huyu mwenye umbo la kipekee, amesimama kwa utulivu, ana shingo ndefu na manyoya meupe pamoja na alama nyekundu karibu na macho yake. Huyu ni mnyama pori, na manyoya ya kipekee yanaelekea nyuma ya kichwa chake, yanamfanya atofautiane na wanyama wengine.

Hili ni eneo la wanyama poli kuna twiga ambao ni kivutio kwa jamii, twiga huyu mrefu ameshikiliwa na mtu huyu ambaye amevalia kofia na barakoa anamsogezea chakula huyu twiga, sehemu hii ina miti mingi mirefu nyuma yao.

Kiboko mkubwa anaangalia mbele akiwa amezama kwenye maji, mwili wake umefichwa ndani ya maji na kiasi cha uso wake ndicho kinaonekana. Huyu ni mnyama pori na wenzao wengine wako nyuma yake, wanyama hawa wanapenda kutumia mda wao mwingi ndani ya maji.

Tembo wakubwa wanatembea kwenye njia, ni wanyama pori wenye ukubwa sana, magari ya watalii yamesimama karibu wakishuhudia familia hiyo ikipita, mandhari pana ya uwazi ipo chini ya anga la bluu.

Twiga huyu maridadi mwenye shingo ndefu anajivinjari porini, amezungukwa na miti na mimea. Viumbe hawa wa porini ni ishara ya uzuri na amani, rangi zake za kipekee zinamfanya awe wa ajabu. Hawa ni wanyama wa porini wenye haiba ya ajabu

Wanyama hawa wa pori wanatoka kwenye familia moja, kuna tembo wawili wakubwa na tembo mdogo katikakati yao, tembo huyu mdogo ndio amezaliwa tu ana rangi ya kipekee na anaelekea upande mmoja anafuata wazazi wake.

Huyu ni mnyama wa porini, ni mnyama ambaye ana mwendo mzuri sana ametoa ulimi wake nje ambao una rangi nyeusi, macho yake ni ya kupendeza ni ana njaa sana hapa anataka kula chakula.

Twiga hawa wawili ni wanyama pori walio katikati ya msitu, mmoja wao anatembea mbele na mwingine akiegemea shingo yake, mazingira haya yanajumuisha mti na majani mengi, ni makazi yao asilia.

Hili ni soko kubwa la wanyamapori wa porini ambapo tembo wanauzwa. Wapo tembo wazima pamoja na watoto wao, wote wakiwa wamekusanyika karibu na wauzaji. Wanunuzi kadhaa wanazunguka huku na huko wakitazama bidhaa hizi adimu.

Ndege huyu anangalia mazingira yake akiwa juu ya mtu manyoya yake yana madoa meupe na meusi yanamfanya ni kiumbe wa pori mwenye uzuri wa kipekee . Manyoya yake pia yanamfanya ajifiche vizuri kwenye mazingira ya misitu na kufanya kuwa mwindaji wa kushangaza .

Twiga huyu mmoja anatembea kwa utulivu kwenye msitu. Amezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi. Licha ya urefu wake, mnyama huyu amefichika ndani ya msitu. Huu ni uhusiano wake na mazingira ya porini.

Huyu ni mnyama pori anajulikana kwa jina la nyani amekodoa macho yake pua yake ni ndogo ,mdomo wake ameufunga amezungukwa na eneo kubwa lenye majani. Ana rangi nyeusi huku kwa mbali kidogo rangi yake ikiwa imechanganya na nyeupe, mnyama huyu ni mzuri sana.